Shamba lililolimwa kwa mfumo wa hydroponiki lina mimea ya saladi ya kijani na nyekundu ikikuwa kwenye mabomba meupe. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaoonyesha ukuaji safi na nadhifu.

Banda la ndani la ukulima wa haidroponiki limejaa vifaa vya kisasa. Mabomba ya maji na taa za kukuzia mimea yamewekwa yakionyesha teknolojia mpya.

Ndani ya chafu, mimea ya saladi imepandwa kwenye mistari mirefu ikiwa tayari kuvunwa, miundo ya mbao inashikilia paa ikitoa kivuli na mazingira bora kwa ukuaji wa mimea.

Mimea ya saladi inakua kwa kutumia mfumo wa haedroponiki. Mizizi yake myeupe mirefu imetumika kwenye maji yenye virutubisho ikionyesha mbinu hii ya kisasa ya kilimo isiyohitaji udongo.

Mfumo wa haidroponik umetumika kukuza mboga. Lettuce ya kijani kibichi na aina nyingine ya zambarau inakuwa katika mabomba meupe.

Shamba ndogo ya mimea ya saladi linakua kwa kutumia mfumo wa haidroponiki ambapo mimea inapandwa kwenye mabomba meupe, majani mabichi yanjitokeza yakionyesha mfumo huu bora wa kilimo.

Bustani ndogo ya mboga imepandwa kwenye mbao ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea imeonekana ikiwa imestawi vizuri.

Mimea midogo inakuwa kwenye mfumo wa haidroponiki , uliotengenezwa kwa mabomba ya PVC. Mabomba meupe na kijivu, yamepangwa wima, yakionyesha njia ya kisasa ya kilimo bila udongo.

Mimea inakua vizuri ndani ya chafu, ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa. Maji yanatiririka kupitia mabomba maalum yanayotumika kwa umwagiliaji, huku majani mabichi yakiashiria afya ya mazao.

Mfumo wa kilimo cha mimea bila udongo maarufu kama hydroponic umetengenezwa kwa mabomba ya PVC. Mfumo huu wima una mimea mbali mbali ya majani na sehemu ya kuhifadhi maji chini.

Kuku wengi wamejaa kwenye banda wakiwa na rangi ya kahawia. Wanatembea huru huku baadhi wakionekana wakila. Banda linaonekana kuwa kubwa, likiwa na nafasi ya kutosha kwa kuku wengi.

Kuna kuku wengi weupe ambao wamekusanyika katika eneo kubwa la ndani. Vyombo vya chakula na maji vinaning'ini a kutoka dari, vikionyesha kilimo cha kisasa.

Jengo kubwa limejaa kuku weupe, wakiwa wametapakaa sakafuni. Kuku hao wengi wanakula kutoka kwenye vyombo vya kulishia, wakionyesha shamba kubwa la kuku.

Mimea ya ndizi imesimama kwa mstari, kila mche ukiwa na mkungu wa ndizi mbichi zilizokomaa vizuri. Majani makubwa ya kijani yamejikunja juu, yakitoa kivuli cha mandari ya utulivu.

Mwanamke aliyevaa sketi ya samawati na kilemba cheupe, amesimama kati ya mimea ya kahawa iliyo jaa matunda mekundu na ya manjano. Mazingira yana ngaa chini ya anga la samawati safi.

Shamba kubwa ya mimea iliyopandwa imetawala ndani ya chafu kubwa. Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa safu ndefu. Kuta za kioo na chuma za chafu zinaonekana, zikitoa mwanga wa kutosha.

Shamba kubwa kubwa lenye mimea michanga linanyweshwa maji. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi ukitoa maji kwa kila mmea. Mazingira haya inaonyesha kilimo cha kisasa na ufanisi wa matumizi ya maji shambani.

Shamba limepangwa kwa mistari mirefu ya mimea ikimwagiliwa maji kwa kutumia mifumo ya matone. Udongo wenye mchanga unaonyesha mbinu za kilimo bora.

Mistari mirefu ya mabomba meusi imetandazwa kwenye udongo mwekundu, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo imepandwa kwa safu, ikionyesha juhudi za kilimo cha kisasa.

Shamba lililolimwa limejaa mistari mirefu ya udongo wenye unyevunyevu. Maji yanatirirka kupitia mifereji na mabomba meusi yakinyunyizia udongo kwa umwagiliaji wa kisasa.

Mashamba yaliyolimwa vizuri, yana mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari. Mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana yakiendesha maji kwa kila mmea.

Shamba lenye mimea midogo limemwagiliwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa matone. Mabomba meupe yanapita katikati ya mimea, yakiunganishwa na mirija midogo inayopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba kubwa lililo tayari kwa kilimo lina udongo mwekundu na mfumo wa umwagiliaji wa matone iliyopangwa kwa mistari mirefu. Waya nyeusi za kumwagilia maji zimepangwa vizuri, huku baadhi zikiwa zimekusanywa pembeni.

Shamba lenye mistari mingi ya mimea linaonekana likimwagiliwa maji. Maji yanatiririka polepole kwenye mifereji, yakinyunyuzia udongo wenye rotuba.

Nondo mbili ndogo zinadondosha maji kwenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yanatiririka polepole kutoka kwenye mashimo madogo kwenye bomba jeusi lililowekwa ardhini.

Shamba lililolimwa vizuri linaonyesha udongo mwekundu na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mipira mweusi ya kumwagilia maji imepangwa kwa mistari mirefu ikiwa na viunganishi vya mapomba vilivyo na valvi vya kutibiti mtiririko wa maji.

Maji yanapita kwenye mifereji mikubwa yakielekezwa shambani kupitia mabomba madogo ya umwagiliaji. Mimea ya mahindi imepangwa vizuri kando ya mifereji ikionyesha matumizi ya kilimo cha umwagiliaji wa kisasa.

Shamba lililotayarishwa vizuri lina mistari ya mimea midogo. Mimea imepandwa kwenye udongo mwekundu na kila mstari una mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mifereji ya umwagiliaji inapeleka maji kwenye mashamba ya kijani. Mti mmoja umesimama katikati ya mandhari. Mfumo huu unasaidia ukuaji wa mazao.

Shamba kubwa la mahindi linamwagiliwa maji kutumia mfumo wa umwagiliaji. Maji yanatiririka kwenye mifereji kati ya safu za mimea. Bomba kubwa liko mbele.

Maji yanatiririka kupitia mifereji ya kilimo inayogawanya mistari ya mimea. Yanasaidiwa na mabomba yaliyopinda mbele yanayoelekeza maji kwa ustadi.

Ulimaji wa kisasa unaonekana, ambapo mmea mchanga unanyweshwa maji kwa njia ya matone. Tone la maji linaning'inia kutoka bomba la umwagiliaji, likielekea kwenye udongo mkavu.

Mabomba ya umwagiliaji zimepangwa shambani zikitumia zana maalum ya kuyaunganisha. Udongo mwekundu unaonekana wazi ukionyesha eneo la kilimo.